Wanawake wawili wanachota maji , upande wa kushoto amevalia shati nyeupe na ameshikilia kibuyu cha rangi ya manjano. Upande wa kulia amesimama na anafungulia maji huku akiwa na shati ya bluu na sketi nyeusi.

Mkono uliovalia glavu za rangi ya kijani umeshikilia chupa ya chanjo ya Yellow Fever pamoja na sindano iliyo na kifuniko cha manjano.

Kati ya watu wawili waliovalia suti ya manjano ya kinga, mmoja wao anamwaga kemikali iliyo kwenye mtungi wa buluu kwenye mtungi mweusi kando yao pia kuna mitungi mingine ya buluu na mtungi mmoja mwekundu.

Mwanamke mzima aliyeshikilia mtoto mkononi ameketi ndani ya nyumba anaelezea kitu kwsa mkono wake wa kulia. Amevalia koti la buluu inayofanana sare.

Magari yanaonekana yakiwa kwenye foleni, kunamaji mengi inayotokana na mafuriko. Upande wa kulia kuna gari la kijani linaloonekana kuzama pale nyuma kuna jengo la ghorofa.

Hivi ni vifaa vya mganga. Viko kwenye kitambaa jeusi, na jekundu. Na vingine kwenye sinia. Mayai, nazi, na vyombo vingine vya kuganga, viko kando ya sinia.

Ndani ya hema kubwa kuna safu nyingi ya vitanda vya wagonjwa vilivyo pangwa kwa utaratibu. Vimetayarishwa kwa ajili ya kutumika. Kila kitanda kina godoro na baadhi yao meza ndogo za kando.

Hiki ni chumba cha hospitalini. Wagongwa wamelazwa kwenye vitanda vya chuma vilivyo na godoro ya rangi ya kijani. Mmoja wao ameumia mguu manake anatoka na damu. Amejifunika kitambaa cheupe.

Wamama watatu wakongwe wameketi nje huku wakiwa wamevalia leso zenye rangi sawia. Wawili wanaonekana wakiwa kwenye mazungumzo, ila mwingine ameketi pale kando. Mbele yao kuna uteo ulionavifaa ndani.

Wazee wawili wako mbele ya nyumba inafanana hema kijijini mzee mmoja ameketi kwenye kiti cha mbao mmoja wao ambao wamesimama amevalia kitambaa kichwani na mwingine kofia nyeusi na barakoa nyekundu.

Hapa ni hospitalini. Muuguzi wa kike ambaye amevalia barakoa, anatoa dawa kwenye chupa akitumia sindano. Nyuma yake kuna watu wengine ambao wanangojea kuhudumiwa.

Mtu huyu amevaa mavazi kamili yakujikinga yanayo tumika hospitalini, amesimama karibu na ngazi na meza iliyo na vifaa vya matibabu kama vile, glavu na chupa pia kuna kitu cha blue ukutani.

Mzee mwenye umri wa makamu aliyevalia barakoa anapokea sindano kutoka kwa mhudumu wa afya, semi zake za uso zinaonyesha kuwa ako kwenye maumivu.

Hapa ni jangwani. Ngamia mmoja aliyekufa amelala chini kwenye mchanga. Kuna baadhi ya mizigo ikiwemo kifurushi chenye rangi nyekundu, iliyofungwa mgongoni mwake.

Hili ni chumba la hospitalini. Mama aliyevalia buibui na barakoa anadungwa sindano na muuguzi. Kando yake kuna mtu aliyesimama mwenye barakoa na nguo za buluu. Upande wakushoto kuna mzee mwenye miwani na barakoa nyeupe.

Mtoto mdogo anashikiliwa wakati mtu aliyevaa glavu za matibabu anaonekana kumpa sindano, usemi wa uso wa mtoto unaonesha akiwa na hofu, na maumivu kuna uwezekano watu hawa wakawa wahudumu wa afya.

Humu ni ndani mwa gari la ambulansi, kuna vifaa mbali mbali vya wauguzi kama vile kitanda cha kulaza wagonjwa, saa, taa, madawa na vitu vingine, pale nje pia kuna gari leupe lililo egeshwa.

Haya ni makazi ya kitamaduni yaliyojengwa, kwa nyasi na vijiti, yako katika eneo la ukame, upande wa nyuma, kuna miti michache iliyokauka na ardhi kavu.

Mtu muzee amevalia nguo za kitamaduni na bangili mkononi. Ako katika mazingira ya nje na ameketi kwenye mkeka. Mkononi mwake ameshika kitu kirefu kinachoonekana kama mkia wang'ombe, pia kando yake kuna vitu vingine kama vile ngozi inayoonekana kama ya chatu.

Hapa ni hospitalini, muuguzi mmoja wa kike aliyevalia gwanda la wauguzi la kijani, kofia ya buluu, barakoa na miwani, ameshikilia mtoto mkononi aliyefunikwa na kitambaa cha buluu.

Choo la umma la kupendeza liko kwenye mandhari mazuri, limezungukwa na majengo marefu na miti, kuna mtu ambaye anaonekana akielekea ndani kujisaidia, upande wa kulia kuna mwavuli na meza nyekundu.

Muhudumu wa afya wa jinsia ya kike anaonekana akimfunika mtoto mchanga kwenye chumba cha hospitalini upande wa kulia kuna mashine yanayotumika hospitalini.

Moto mkubwa na moshi mweusi unapanda angani. Kuashiria kuwa huenda ni ajali imefanyika. Watu wengi wamekusanyika kwenye eneo la moto huku wengine wakiwa wameketi kwenye pikipiki.

Hili ni barabara lililofurika kutokana na mvua nyingi. Watu wawili wa kiume mmoja akiwa kwenye bodaboda lililobeba vibuyu vya majano na mwingine akisukuma bodaboda, pia kuna miti mingi.

Mwanamke aliyevalia barakoa na miwa anadungwa sindano na muuguzi, nyuma yake kuna watu wengine wawili ambao wameketi chini wakingijea kuhudumuwa, wako kwenye hema.

Huu ni mto, watu kadhaa wako kwenye boti za usafirishaji zilizotengenezwa na mbao, upande wa nyuma kuna makazi ya jadi na mimea ya ndizi, anka ni ankavu ya bluu .

Muuguzi anaonekana akihudumia mtoot kwenye kitanda hiki cha watoto wachanga. Nyuma yake kuna beseni nyekundu, inawezekana ilikuwa inatumika kuosha mtoto

Mwanaume mwenye umri wa makamu aliyevalia miwani ako kwenye chumba cha hospitali, amelala kitandani huku akihudumiwa na muuguzi wa kike ambaye amevalia barakoa, na kofia ya buluu kichwani.

Watu wawili waliovalia suti za kinga za manjano za kuzuia kemikali wako kwenye kiwanda, wameshikilia kibuyu chekundu kiliyocho na alama ya hatari, wamezungukwa na mabomba na vitu vinginevyo, wako katika harakati za kushughulikia kemikali.

Mtu mmoja aliyevalia suti ya kinga ya blue , barakoa na glavu amebeba mashine ya kufukiza moshi katika eneo la barabara. Ako katika shughuli za kuthibihi wadudu. Mashine hiyo inatoa moshi unaoenea hewani.

Hii ni chupa ndogo yenye dawa ya chanjo. Kwenye label ya chupa imeandikwa, measles, mumps, rubela, virus na mambo mengine. Pia kuna pamba na sindano.